Mwanamke mmoja ambaye amevaa suruali yake kwa rangi nyeusi akiwa pale akiosha ngombe. Kuna ngombe ambaye amepanga laini huyo mwanamke akiwa amebeba mzigo mgongoni mwake.

Hizi ni matakataka ambazo mbuzi ama ng'ombe wamesikuja kukula. Hizi matakataka ni zile wamesifuta ama wamezimwaga pale kwa barabara na ng'ombe wamesikuja wamekula na si nzuri inaleta magonjwa kwa kwa ng'ombe haya.

Hii ni mti ya ndizi. Ndizi hizi iko katikaki ya shamba. Hizi ndizi ziko katikati ya miti zikiwa ziko bado mbichi. Hizi ndizi bado ziko mbichi zikiwa bado ziko mbichi zinangoja kuiva.

Ngombe hawa wakiwa kwenye chumba lao, ngombe hawa wamepewa chakula alafu ngombe hao wamewekwa kwa laini ili waweze wote kupata chakula ilichofaa, ngombe wote walio kwa rangi nyeupe na nyeusi wakiwa wanapewa nyasi.

Ng'ombe moja ambaye inaonyesha matiti yake, alafu chini ya matiti yake inaonyesha matiti tatu chini ya matiti hio kuna mashini ama technologia ya sasa imewekwa pale ilikupima hewa ya hio Ng'ombe.

Wanaume wawili ambao wamevaa sare zilizofanana wamevaa koti nyeupe. Wote wakiwa wameshika mtungi na kumwaga yale maziwa pale. Wakiwa wanapima maziwa ili kuelekea hiyo mashine ama teknolojia ya kisasa kutengeneza haya maziwa ikuwe mala.

Kuna mbaba mmoja, huyo mbaba ambaye amefunga ndizi na karatasi, sababu ya kufunga ni ile ndizi isikuwe na hewa mingi ili kuoza, tena ikinyesha iwe na maji mingi inaweza oza, amefunga hii ndizi vizuri ili iive vizuri.

Shamba hili ni shamba la ndizi ambayo imelimwa ikiwa kwa rangi yake nyekundu alafu kando yake ni kwa mahindi kidogo imetoka kumemewa hapo ni ndizi ambazo ziko tayari kukatwa.

Hapa ni shamba la ndizi ambayo kuna ndizi ikiwa imepangwa kwa laini inayovutia. Pale kuna ndizi ambazo zikiwa tatu, zikiwa ziko tayari kukatwa kupelekwa soko.

Ng'ombe hawa wengi wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe, wote wakiwa wanakula nyasi, kuna mbaba pale akiwa anawapea nyasi halafu ahakikishe kuwa wote wamepata chakula zilizofaa

Mwanamke moja ambaye amejifunika leso ameinama pale akiwa anakama ng'ombe yake, na kuna ng'ombe moja ambaye amefunga na kamba ili aweze kukama maziwa akingia katika hiyo.

Mwanamke mmoja ambaye amekaa pale kama ameinama akiwa anatoa ganda za ndizi alafu akieka sufuria katikati hapo akiwa katikati ya shamba la ndizi.

Mwanaume mmoja akiwa pale ameinama huku akiwa ameshika ndizi. Ndizi hii kuna pande ambaye imeiva ilhali kuna pande iko sawa, katikati hapa ya shamba la ndizi .

Shamba hili, hapa ni katikati ya shamba ya ndizi. Ndizi zikiwa zimeiva ziko tayari kuikatwa ukapeleke sokoni ikauzwe ama hizi ndizi unaweza chukua kwa nyumba zikulwe zikue chakula

Ndizi hizi ambazo zimekatwa kwa wingi halafu zikapangwa kwa laini inayovutia zikiwa ni mingi. Pale mwisho kuna watu wengi wa tofauti tofauti. Halafu katikati kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama juu ya ndizi.

Hizi ni ndizi ama hizi ni matunda ambazo ziko kwa duka ama ziko kwa soko , matunda hizi ikiwa ziko tayari kuuzwa kwa wateja ambao watakuja kununua.

Hapa ni chumba la maziwa, pale kuna wababa wawili waliowekwa kwa pikipiki wakiwa wamejitayarisha kupima maziwa haya, maziwa iliyokuwa imewekwa sanduku ama ili kubeba pale ikauzwe kwa soko.

Hizi ni nyasi, nyasi hizi huwa zimekatwa vizuri alafu huwa zinawekwa pale ambapo ziko hapa kwa nyumba ambazo siku ambapo ng'ombe anaitaka anaenda anachukua anaikula.

Hapa ni nyumba ambapo kuna mahindi imechomwa ikawekwa kwa laini kando yake kuna plastiki ya mafuta, hizi mahali ambazo haswa unapeleka pale kwa soko ukauze ama ukule kama chakula.

Wanaume hawa wawili. Wote wakiwa wanamwaga maziwa, kuweka katika hiyo sufuria hiyo kubwa. Pale kando, kuna pia wanaume ambao wamesimama, pale . Alafu hapa alafu hapa kuna mitungi ya maziwa mingi.

Hapa ni shamba ambalo kuna mti na ndizi. Ndizi hizi zikiwa zimepandwa pale kwa laini hili ziweze zikiiva waweze kutoa ndizi ambao imeiva na wakauze pale sokoni.

Hapa ni chumba la maziwa. Maziwa haya ikiwa imepimwa, huyu mbaba ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa ndo yeye ameshikilia mtungi akiwa amepima. Alafu pale kuna wababa wawili ambao wanamsaidia kuileta kutoka lori hadi pale kwa chumba la kupima maziwa.

Hapa ni shamba. Kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa koti lake nyekundu alafu suruali lake nyeupe akiwa ameshika kiuno akiangalia ndizi. Ni ndizi imekua ikiwa zimekuwa kubwa inahitaji kubebwa kwa soko ama kukulwa kama chakula.

Hapa inatuonyesha ndizi mingi. Ndizi hizi inaeza kua imetoka kukatwa. Ndizi hizi ziko tayari zikiwa zimepangwa tayari kuekwa kwa lori ikapelekwa soko. Wakulima wameleta ndizi zao zote ili ipelekwe kwenye lori kwenye soko iuzwe.

Hapa ni shamba katikati ya shamba ni ndizi ndizi lenyewe linatuonyesha kuwa imeivaa na imekuwa kubwa. Ndizi iko tarayi kukatwa ili iweze ukabeba sokoni ukauze ama uzibebe nyumbani ukatengeneze ukule kama chakula.

Ndizi hizi zikiwa zimekatwa ikiwa mingi alafu wakaeka kwa laini. Ueda mkulima amekata hizi ndizi kutoka shamba ili aweze akauze pale sokoni.

Ndizi hii moja ambayo ni kati imeiva na bado kando haijaiva. Mtu amesimamisha hii ndizi katikati ya barabara huenda akiuza ama akitaka kutuonyesha zile zimeiva.

Hapa ni kwa shamba ambapo kuna ndizi moja refu, ikiwa katikati ya shamba alafu, pale ameekelea miti kwa ndizi ili kuipea support , isiswe ndizi ikakatika kama haijafikisha siku yake, ama kabla haijaiva.

Hii ndizi huenda wamekata kutoka shamba alafu wakaileta. Wameifunga katika lori ili wabebe, inaezakuwa wameibeba pale sokoni au mwenyeji ameibeba mahali.

Kuna ng'ombe katikati alafu kando yao kuna watu watatu, kuna mama moja, alafu kando kuna baba moja, uenda wanangoja daktari akuje ili waweze kutibu ng'ombe yao iliopo hapo ndani.

Ndizi hizi zimepangwa katika chini ya nyumba alafu kando yake ndio imewekwa boxi. Ikiwa iko tayari kupelekwa soko ili waweze kuuza.